Eneo la kukusanya taka huku watu wazima wakikusanya taka hizo katika mifuko tofautitofauti, kwa ajili ya kufanya uchakanuzi viwandani. Pia, watu hawa wanaonekana wakichambua taka hizi kulingana na nyenzo za hizo taka.